Hili ni duka la kuuza viatu na nguo ambazo ni za miundo na rangi tofauti. Zimepangwa vizuri kwenye rafu na zingine kutumia vitundukio vya nguo, ni likubwa na lisafi mno.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanawake ambazo zimepangwa vizuri na kwa utaratibu kutumia vitundukio vya nguo ili kuvutia wateja. Ni za miundo, rangi na bei tofauti.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanaume, ambazo ni za miundo na rangi tofauti .Zimepangwa vizuri na kwa utaratibu kwenye rafu, na zingine kutumia vitundikio vya nguo ili kuvutia wateja wanapoingia .

Hili ni duka la kuuza nguo na viatu ambazo zimepangwa vizuri kwa utaratibu ili kuvutia wateja. Ni za miundo na rangi tofauti hivyo kumaanisha pia bei ni tofauti.

Hili ni duka la kuuza nguo, ambazo ni za rangi na miundo tofauti. zimepangwa vizuri na kuekwa kwenye meza na zingine zimewekwa kwa vitundikio vya nguo ili kuvutia wateja wanapoingia.

Hili ni duka la kuuza nguo ambazo ni za miundo na bei tofauti. Zimepangwa vizuri na kwa utaratibu kutumia vitundikio vya nguo ili kuleta mvuto kwa wateja. Ni safi na kubwa mno.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanaume ambazo zimekunjwa vizuri na kuekelewa kwenye meza huku zingine zikiwa zimepangwa vizuri kutumia vitundikio vya nguo. Ni kusafi hivyo basi, huvutia wateja.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanaume ambazo zimepangwa vizuri kwa kutumia vitundukio za nguo ili kuleta utaratibu na mvuto kwa wateja. Duka lenyewe ni kubwa na nilisafi mno.

Hili ni duka la kuuza nguo ambazo zimepangwa vizuri kutumia vitundukio vya nguo. Ni za rangi na miundo tofauti. Kando yake kunalo eneo la viatu ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Hili ni duka la kuuza viatu na miwani zilizo na rangi na miundo tofauti ambazo zimepangwa vizuri na kwa laini ili kuleta mvuto kwa wateja. Isitoshe, ni safi mno.

Hili ni duka la kuuza vibeti, mapambo na nguo za wanawake. Zimepangwa vizuri kwenye rafu na zingine kutumia vitundikio vya nguo ili kuleta utaratibu na mvuto kwa wateja.

Hili ni duka la kuuza viatu na nguo za wanaume ambazo zimepangwa vizuri kwenye rafu na zingine kutumia vitundikio vya nguo. Ni likubwa na lisafi mno. Linavutia wateja mbalimbali.

Hili ni duka la kuuza viatu vya watoto na vya watu wazima ambavyo ni vya rangi na aina tofauti. Vimepangwa vizuri kwa laini ili kuleta mwelekeo na kuvutia wateja watakaponunua.

Hili ni duka la kuuza nguo ni za miundo ,rangi na bei tofauti, zimepangwa vizuri kutumia vitundukio vya nguo ili kurahisisha kazi ya wateja wanapoingia.

Hili ni duka la kuuza nguo. Zimepangwa vizuri kwenye rafu huku zingine zikiwa zimepangwa kutumia vitundikio vya nguo. Duka lenyewe ni likubwa na lisafi mno, hivyo basi huvutia wateja.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanaume, sanasana suti. Zote zimepangwa vizuri kutumia vitundukio vya nguo. Ni za aina na rangi tofauti kumaanisha pia bei ni tofauti.

Hili ni duka linalouza mapambo ya wanawake, na yamepangwa vizuri kwenye laini. Mapambo haya ni kama vile vibeti vyenye rangi tofauti na vipuli vyenye muundo tofauti.

Hili ni duka la kuuza nguo. Zimepangwa vizuri na kwa laini kutumia vitundukio vya nguo. Zote ni za aina na rangi tofauti ili kuvutia wateja wa sampuli zote.

Hii ni duka la kuuza nguo. Bidhaa zote ni za miundo, rangi na bei tofauti. Zimepangwa vizuri kwa kutumia vitu vya kuonyesha nguo, huku zingine zikiwa zimewekwa kwenye rafu za chini. Zote zinavutia wateja.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanaume ambazo zimepangwa vizuri kwenye rafu kutumia vitundikio vya nguo. Mpangilio huu ni mzuri, rahisi na utavutia sana wateja watakapoingia.

Hili ni duka la kuuza nguo ni kubwa na lisafi mno. Nguo zenyewe zimepangwa kwa utaratibu na kwa laini kutumia vitundukio vya nguo ili kuleta mvuto kwa wateja.

Hili ni duka linalouza nguo, viatu, kofia, vibeti na mapambo ya wanawake. Pahali hapa ni pakubwa na pasafi mno. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri ili kuvutia wateja watakapoingia.

Hili ni duka la kuuza nguo, vibeti, marshi na mapambo zote za wanawake. Zimepangwa vizuri na kwa laini ili kuleta mwelekeo na mvuto kwa wateja watakaoingi.

Hili ni duka la kuuza mapambo, vibeti na nguo za wanawake. Ni likubwa na ni lisafi na bidhaa zote hizi zimepangwa vizuri kwa laini na kwa utaratibu. Ukuta wake umewekwa picha za wanawake ili kuleta mvuto kwa wateja.

Hili ni duka la kuuza vibeti na nguo za wanawake. Bidhaa hizi ni za miundo, rangi na bei tofauti. Zimepangwa vizuri kwenye rafu, huku zingine zikiwa zimewekwa kwa kutumia vitu vya kuning’inizia.

Hili ni duka la kuuza vitu vya mitumba kama vile nguo, vibeti, viatu na kadhalika. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri na kwa laini ili kuleta utaratibu. Wateja nao wanaonekana kuchagua kile ambacho kinawafaa.

Hili ni duka ya ku uza vibeti, nguo za wanawake za wanaume, bidhaa hizi zimepangwa vizuri na kwa laini ili kuleta utaratibu na mvuto kwa wateja watakapo ingia ili kununua bidhaa hizo.

Hili ni duka la kuuza nguo, humo ndani utapata shati, rinda, suti za wanawake na wanaume, kofia na kadhalika, zote zikiwa zimepangwa kwa laini na kwa utaratibu.

Hili ni duka linalouza kofia, saa, na viatu vya wanaume. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu ilikuleta utaratibu na mvuto kwa watakao ingia ndani kuzinunua.

Hili ni duka la kuuza viatu tofauti na nguo za watoto. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu ili kuleta mvuto, mpangilio na kurahisishia wateja kazi wanapoingia.

Hili ni duka la kuuza nguo. Nguo hizi zina muhundo na rangi tofauti, zimepangwa kwa laini vizuri na zimegawanwa kandokando kulingana na bei zake. Isitoshe, ni kusafi na vigai vyake vya sakafuni ni vyeupe.

Hili ni duka la kuuza nguo na viatu za wanaume. Bidhaa hizi zina muundo na rangi tofauti. Zimepangwa kwa laini vizuri na zimegawanywa kando kando kulingana na bei zake za kuuzwa. Isitoshe chumba hiki ni kikubwa na kisafi mno.

Hili ni duka la kuuza vibeti, shanga na mapambo mengine ya wanawake. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu ili kuleta mpangilio na mvuto mzuri kwa wateja watakaoingia.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za wanawake duka hili ni safi, ni kubwa na limepangwa vizuri. Bidhaa zilizopangwa kwenye rafu ni kama vile mikoba, kofia, miwani, viatu, marashi na kadhalika.

Hili ni duka la kuuza mapambo na bidhaa za wanawake kama vile: kofia, vibeti, marashi, viatu na kadhalika. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri, hivyo basi inaleta mvuto kwa wateja.

Haya ni magari yaliyoegeshwa kwenye nyasi, ni ya miundo na rangi tofauti, yamezingirwa na miti mirefu na mifupi. Kando yake kunao watu wanatembea na wengine wamesimama, isitoshe, kunazo hema ambazo zinaonekana.

Magari haya yameegeshwa kwenye nyasi. Ni ya miundo na rangi tofauti. Kando yake kuna watu ambao wamekaa na wengine wanatembea. Isitoshe, kuna miti iliyopandwa mirefu na mifupi.

Hili ni gari lililoegeshwa kando ya barabara. Ni la rangi ya jivu. Mbele yake, kunayo magari ambayo yameegeshwa pia. Kando yake, kuna miti iliyopandwa na nyumba za kukodisha zinazoonekana.

Haya ni magari yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Ni ya miundo na rangi tofauti. Kando yake, kunao watu ambao wamesimama, na wengine wanatembea. Isitoshe, kuna miti iliyopandwa. Mirefu naa mifupi.

Haya ni magari ya aina na rangi tofauti yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Kando yake ni watu ambao wamesimama na wengine wamekaa. Isitoshe, kuna miti mirefu na mifupi inayoonekana.

Hili ni duka la kununua magari. Waliosimama ni wanunuzi wawili na muuzaji mmoja anayeonekana kuwaonyesha kitu kwa simu. Zilizoegeshwa ni magari za rangi na aina tofauti tofauti.

Haya ni magari ya aina na rangi tofauti yaliyoegeshwa kwa nyasi. Kuna miti mirefu na mifupi iliyopandwa na watu ambao wanaonekana wakitembea huku wengine wakisimama.

Hili ni duka la kununua magari, waliosimama ni wanunuzi wawili, na muuzaji mmoja anayewaonyesha, huku wakiwaelezea kuhusu gari ambalo wangelipenda. Nyuma yao, kuna magari mengine yaliyoegeshwa.

Hili ni gari lenye rangi la kijifu gari pamoja na magari mengine yameekeshwa kwenye nyasi na kando yake kuna

Hili ni duka la kuuza magari. Ni kubwa sana na kuna rangi na miundo tofauti ya magari yanayouzwa apa isitoshe kuna sehemu iliona viti na meza za wafanyikazi.

Hili ni gari jeupe pepepe! lililooegeshwa barabarani. Gari hili ni la aina ya Volkswagen na ni lisafi mno. Upande huu mwingine wa barabara kunazo miti na majumba ya biashara.

Hili ni gari lililoegeshwa kando ya boma la mtu. Gari hili ni la rangi ya buluu na linaonekana kuwa limezeeka sana. Chini yake kuna pipa la maji ambalo linamwaga maji. Isitoshe, boma hii iko na dirisha ambayo imewekwa viatu juu.

Ni usiku na gari hili pamoja na magari mengine yameegeshwa kando ya barabara huku yakingoja kuabiriiwa na abiria. Magari haya ni meupe na yamewashwa taa za nyuma. Kando yake kuna majumba ya biashara.

Hili ni gari aina la Volkswagen lililoegeshwa barabarani. Gari hili ni la rangi nyeupe na mataa yake ya mbele yamewashwa. Kando yake kuna miti iliyopandwa na jengo refu sana la biashara lililojengwa.

Haya ni magari yenye rangi tofauti tofauti. Magari haya yameegeshwa kwenye nyasi. Kando yake kuna miti mifupi na mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni duka la kununua magari. Walioketi ni wanunuzi wawili wanaonekana kuwa wenye furaha sana na muuzaji mmoja anayewakabithi kifunguo cha gari waliyoinunua. Nyuma yao kuna magari meusi yaliyoegeshwa.

Ni usiku na matatu hii imeegeshwa kando ya barabara huku ikingoja kuabiriwa na wateja. Mbele yake kunayo magari mengine na kando yake kunalo jumba kubwa na refu.

Hili ni gari lililoegeshwa kando ya barabara. Gari hili ni leupe, Gari hili halina watu ndani. Kando ya gari hili kuna shamba ambalo liko na miti mikubwa .Miti hii ni ya kijani kibichi.

Hili ni gari jeupe lililoegeshwa barabarani. Gari hili ni la aina ya volkswagen na li safi mno na mataa yake ya nyuma yamewashwa. Upande huu mwingine wa barabara kunazo miti na majumba ya biashara.

Gari hili ni la aina ya Land Cruiser, ambalo limeegeshwa kando ya barabara, na kando yake kuna shamba lililozingirwa na uzio wa mbao. Ndani ya shamba hilo, kuna mifugo wanaokula nyasi.

Ni usiku na gari hili limeegeshwa kando ya barabara huku likingoja kuabiriwa na abiria. Mbele yake kunayo magari mengine na kando yake kunalo jumba refu lililowashwa mataa.

Hili ni soko linalouza bidhaa tofauti kama vile viazi, vitunguu, tomato , karoti, mboga, vitunguu saumu, tangawizi, hoho na kadhalika.

Hili ni soko la kuuza viatu vya wanawake amabvyo vimetegenezwa kwa ubunifu kutumia mapambo ya kiafrika. Ni vya rangi na miundo mbalimbali. Watalii hupenda sana viatu hivi.

Hili ni soko la kuuza michoro na mapambo ya kiafrika kama vile pete, shanga, vipuli, bangili, na kadhalika. Vyote hivi vina miundo tofauti na vinauzwa kwa bei tofauti. Biashara hii huvutia sana watalii.

Hili ni soko la kuuza mapambo ya wanawake kama vile pete, shanga, vipuli, bangili, na kadhalika. Vyote hivi vina miundo tofauti na vinauzwa kwa bei tofauti. Huvitia sana watalii.

Hiki ni kibanda sokoni ambacho kinauza bidhaa kama tonato, vitunguu, hoho, biringanya, machungwa, limau, vitunguu saumu tangawizi na kadhalika.

Hili ni soko la kuuza mapambo ya kiafrika kama vile pete, shanga, vipuli, bangili na kadhalika. Vyote hivi vina miundo tofauti na vinauzwa kwa bei tofauti. Biashara hii huvutia sana watalii.

Hii ni soko la kuuza mapambo ya kiafrika kama vile pete, shanga, vipuli, bangili na kadhalika. Vyote hivi vina miundo tofauti na vinauzwa kwa bei tofauti. Biashara hii huvutia sana watalii.

Hizi ni vibanda vilivyo sokoni. Vinauza bidhaa mbalimbali kama vile mboga, vyombo vya kupika, matunda na kadhalika. Wote wanahudumia wateja wao.

Hili ni soko la kuuza mapambo ya kiafrika kama vile pete, shanga, vipuli, bangili, nguo, michoro na kadhalika. Vyote hivi vinauzwa kwa bei tofauti na huvutia sana watalii.

Hili ni soko la kuuza michoro na mapambo ya kiafrika kama vile pete, shanga, bangili na kadhalika, vyote vikiwa ni vya miundo na bei tofauti . Bidhaa hizi huvutiwa sana na watalii.

Hili ni soko la kuuza nguo, mapambo na aina tofauti za Afrika zote zikiwa na muundo na bei mbalimbali. Biashara hii huvutia sana watalii haswa nchi za nje.

Hili ni siko linalouza bidhaa tofauti kama vile nguo, mapambo, vibeti, maua na kadhalika. Kila mtu amepanga bidhaa zake vizuri ili kuvutia wateja.

Hiki ni kibanda kilicho sokoni, ambacho kinauza bidhaa tofauti, kama vile vitunguu, tomato , viazi, na kadhalika. Vyote vimepangwa vizuri , kwa upande wake ili kuvutia wateja.

Hiki ni kibanda sokoni kinacho uza ndizi za kupika au ukipenda matoke, vitunguu vya maji, malenge, viazi vitamu, viazi vya kawaida na kadhalika

Hili ni soko linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile tomato ,vitunguu, hoho, dania, karoti, mboga, viazi vitamu, viazi, ndizi, nanasi na kadhalika.

Hili ni soko linalouza matunda, sanasana ndizi. Ndizi hizi ni aina mbili; kuna zile ambazo ziko tayari kukulwa, na zile ambazo lazima zipikwe kwanza ili mtu aweze kuzila.

Huku ni sokono na kuna vibanda vingi sana. Kuna vibanda ambavyo vimefunikwa kwa miavuli na vingine kwa mabati. Isitoshe, kando yake kuna watu waliosimama na magari ambayo yanapita barabarani.

Hili ni soko linalouza vitu tofauti tofauti kama vile nguo mapambo maua vibeti vikapu na kadhalika. Ni sehemu kubwa na kila mmoja ana kisehemu chake alichopanga vitu vyake anavyoviuza.

Hili ni soko la kuuza ndizi ambazo ni za aina mbili. Ya kwanza, ni zile ambazo zimeiva na zinaweza kukulwa hapo hapo. Ya pili, ni zile ambazo lazima zipikwe kwanza ili zikaweze kukulwa.

Hii ni soko ya kuuza viatu vya watoto na watu wazima ni vya miundo rangi na bei tofauti. Vyote vikiwa vimewekelewa kwenye meza iliyotengenezwa kutumia mbao.

Hiki ni kibanda kilicho sokoni kinachouza vitu kama nanasi, machungwa, machenza, ndizi, tangawizi, parachichi, tomato ,vitunguu na kadhalika.

Hili ni soko linalo uza bidhaa tofauti tofauti kama vile mboga, machungwa, nanasi, ndizi, vitunguu, tomato ,parachichi, mahindi, viazi na kadhalika.

Hiki ni kibanda kilicho sokoni ambacho kinauza bidhaa tofauti kama vile vitunguu, mboga, vitunguu saumu, tangawizi tomato viazi vitamu, malenge, parachichi na kadhalika.

Hawa ni wafanyabiashara walio sokoni, soko hili ni kubwa sana na kila mmoja ana bidhaa zake na kibanda chake. Wote wameweka miavuli kwa vibanda vyao ili kuzuia uharibifu unaotokana na jua kwa bidhaa zao.

Hili ni soko la kuuza mapambo ya kiafrika kama vile shanga, vipuli, bangili, pete na kadhalika. Vyote hivi vina miundo tofauti na vinauzwa kwa bei tofauti. Biashara hii huvutia sana watalii.

Hivi ni vibanda vilivyojengwa sokoni, ambavyo vinauza bidhaa tofauti, kama vile ndizi, maembe, machungwa, tomato, vitunguu, pilipili hoho, nanasi, mboga, na kadhalika.

Huku ni sokoni na wafanya biashara hawa wametandaza bidhaa zao chini. Miongoni mwa vitu wanavyoviuza ni kama vile maembe, machungwa, ndizi, vitunguu, tomato , nanasi na kadhalika.

Hili ni soko la kuuza mapambo ya kiafrika. Bidhaa hizi zina miundo tofauti na zinauzwa kwa bei tofauti. Isitoshe, zimepangwa vizuri ili kuvutia wateja. Biashara hii hupendwa sana na watalii.

Hili ni soko ya kuuza mapambo ya kiafrika kama vile Pete, shanga, vipuli , leso, bangili na kadhalika. Vyote hivi vina muundo tofauti na vinauzwa kwa bei tofauti. Biashara hii huvutia sana watalii.

Hili ni soko la kuuza mapambo ya Kiafrika, kama vile: pete, shanga, vipuli, bangili, na kadhalika. Vyote hivi vina miundo tofauti na vinauzwa kwa bei tofauti. Biashara hii huvutia sana watalii.

Hili ni soko la kuuza mapambo ya kiafrika kama vile pete, shanga, vipuli, bangili nakathalika, vyote hivi vina muundo tofauti na vinauzwa kwa bei tofauti, biashara hii huvutia sana watalii.

Hili ni soko la kuuza viatu vya wanawake na wanaume. Vimepangwa vizuri kwenye rafu huku vingine vikiwa vimepangwa chini. Ni vya aina tofauti hivyo basi kila kiatu kina bei chake.

Hili ni soko linalouza mapambo ya kiafrika kama vile, shanga, pete, vipuli, bangili, na kadhalika. Vyote hivi vina muundo tofauti, na vinauzwa kwa bei tofauti.

Hili ni soko. Soko hili ni kubwa sana na wauzaji wake wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kwa mfano, mama huyu anauza karoti na matoke. Mama huyu amesimama hapa akisubiri wateja ili wanunue kutoka kwake.

Huku ni sokoni. Soko hili ni kubwa sana na lina vibanda vingi, huku wengine wakiwa wameweka bidhaa zao kwa magunia. Kunao wapita njia na wanunuzi wengi. Bidhaa zinazouzwa hapa ni kama vile matunda na mboga.

Hili ni soko la kuuza mapambo ya Kiafrika kama vile pete, shanga, vipuli, bangili na kadhalika. Vyote hivi vina muundo tofauti na vinauzwa kwa bei tofauti. Biashara hii huvutia sana watalii.

Hili ni soko. Soko hili ni kubwa sana na lina vibanda vingi sana, ambavyo vinauza bidhaa tofauti tofauti kama vile matunda na mboga. Vibanda hivi vina makaratasi juu yake ili kuzuia mvua na jua kutoharibu bidhaa zao.

Hili ni jumba la kukodesha, aina ya bima la mali isiyohamishika. Ni refu sana na lina vyumba vingi mno, kila moja ikiwa na roshani yake. Isitoshe, kuna eneo la kuegesha magari.

Hili ni jumba la kukodisha, aina ya bima ya mali isiyohamishika. Ni refu na lina vyumba vingi ambavyo vimetengenezwa kwa muundo wa kisasa. Isitoshe, kunayo sehemu huko chini ambayo ni ya kuegesha magari.

Hili ni jumba la kukodisha aina ya bima ya mali isiyohamishika. Ni refu sana na lina vyumba vingi mno, kila moja ikiwa na roshani yake. Limepakwa rangi nyeupe na nyeusi na limezungukwa kwa uzio wa mawe.

Hii ni bomba ya mtu aina ya bima ya mali isiyohamishika. Imepandwa miti mirefu na mengine mifupi, yote yakiwa rangi ya kijani kibichi. Inarembesha sana na kuvutia macho.

Hili ni jumba la kukodesha aina ya bima ya mali isiyohamishika, ni refu sana na lina vyumba vingi mno, kila moja ikiwa na roshani yake. Isitoshe, inayo sehemu ambayo imetengwa ya kuogelea.

Hii ni jengo aina ya bima ya mali isiyohamishika. Ni mjengo ulio mkubwa na mrefu mno. Vyumba vilivyo hapa ni vya kukodesha na kila moja ina roshani yake, isitoshe, imezingirwa na uzio wa mabati.

Hili ni mboma la mtu lililozingirwa kwa uzio wa mawe. Sehemu moja imepandwa miti na mimea, huku upande mwingine ukiwa umetengwa kuwa eneo la kuanika nguo. Nyumba zinazoonekana hapo ni za kukodesha.

Hili ni jengo aina ya bima ya mali isiyohamishika. Jengo hili ni refu sana na muundo wake ni ule wa kisasa. Upande wa juu una nyumba za kukodesha huku upande wa chini ukiwa sehemu za biashara.

Haya ni majumba ya biashara aina ya bima ya mali isiyohamishika. Ni marefu na miundo yake ni ile ya kisasa. Isitoshe, kuna miti iliyopandwa kando yake mirefu na mifupi.

Hizi ni nyumba za watu aina ya bima ya mali isiyohamishika. Zimejengwa vizuri na miundo yake ni ile ya kisasa. Zimezingirwa kutumia uzio wa mawe na nje yake kuna uwanja na gari lililoegeshwa.

hili ni jengo la pima ya mali isiyohamishika jengo ili ni refu sana na muhundo wake ni ule wa kisasa vyumba vilivyo katika mjengo huu ni vya kukodesha isitoshe kuna miti mirefu kando yake.

Hili ni jengo la bima ya mali isiyohamishika. Jengo hili ni refu sana na muundo wake ni ule wa kisasa. Upande wa juu wa jengo hili ni nyumba za kukodesha na upande wa chini ukiwa ni nyumba za biashara.

Hili ni jengo aina ya bima ya mali isiyohamishika. Ni refu sana na muundo wake ni ule wa kisasa. Vyumba vilivyo katika mjengo huu ni vya kukodisha na kando yake ni majumba ya biashara.

Hizi ni nyumba zilizo jengwa aina ya bima ya Mali isiyo hamishika. Nyumba hizi ni refu sana na muundo wake ni ule wa kisasa. Isitoshe kuna nyumba kando yake ambayo ina eneo la kuogelea.

Hili ni jengo la aina ya bima ya mali isiyohamishika. Ni refu sana na muundo wake unaonekana wa kisasa. Nyumba zilizomo ndani ya jengo hili ni za kukodisha, na kila moja ina roshani yake ya kipekee.

Hizi ni nyumba za kukodisha aina ya bima ya mali isiyohamishika. Hazijamalizwa kujengwa, lakini ni refu na kubwa mno. Isitoshe, eneo hili limezingirwa na biashara zingine tofauti tofauti.

Hili ni jengo aina ya bima ya mali isiyohamishika. Jengo hili ni refu sana na muundo wake ni ule wa kisasa. Vyumba vilivyo katika mjengo huu ni vya kukodesha na kila moja ina roshani yake.

Hili ni jumba la kokodesha. Jumba hili ni aina ya bima ya mali isiyohamishika. Ni refu sana, na lina vyumba vingi mno. Kila moja ikiwa na roshani yake. Isitoshe, limezingirwa kwa uzio wa mawe.

Hili ni jumba la kukodesha. Jumba hili ni la aina ya bima ya mali isiyo hamishika, ni refu sana na lina vyumba vingi mno kila moja ikiwa na rushani yake. Chini yake kuna maduka ya biashara na magari yaliyo egeshwa.

Hizi ni nyumba za kukodesha. Nyumba hizi niza aina ya bima ya Mali isiyo hamishika. Muundo wake ni wa kisasa na isitoshe wamepanda maua na wametenga nafasi kubwa ya kuegesha magari.

Hili ni bango lililosimamishwa kando ya barabara. Bango hili lina maelezo tofauti tofauti ya kile ambacho mwenyewe angetaka kukiuza. Chini yake, kuna nambari ya kupiga ya mwenyewe. Huu ni mfumo wa kisasa wa kuuza vitu.

Hili ni jengo la bima ya mali isiyohamishika. Jengo hili ni refu sana na muundo wake ni ule wa kisasa. Vyumba vilivyo katika mjengo huo vinaonekana kuwa ni vikubwa mno na ni vingi sana.

Hili ni jengo la bima ya mali isiyohamishika. Jengo hili ni refu sana na muundo wake ni ule wa kisasa. Vyumba vilivyo katika mjengo huu ni vya kukodesha na vyote vina roshani. Juu yake tunaona mawingu.

Hizi ni nyumba za kukodesha aina ya bima ya mali isiyohamishika. Ni refu sana na miundo yake ni ile ya kisasa. Kila chumba kina roshani yake na pia nje kumezingirwa na uzio wa mawe.

Hili ni jumba la kukodesha aina ya bima ya mali isiyohamishika. Ni refu sana na lina vyumba vingi mno, kila mmoja ikiwa na roshani yake. Kando yake kunayo miti mirefu sana.

Hili ni jumba la kukodisha. Jumba hili ni aina ya bima ya mali isiyo hamishika, ni refu sana na lina vyumba vingi mno kila moja ikiwa na rushani yake, isitoshe ina mahali pa kuegesha magari.

Hili ni jengo la bima ya mali isiyohamishika. Jengo hili ni refu sana na muundo wake ni ule wa kisasa. Vyumba vilivyo katika mjengo huu ni vya kukodisha. Isitoshe, jengo hili limezingirwa na uzio wa maua.

Hili ni duka la kuuza samaki. Ni za aina na bei tofauti. Zimepangwa vizuri ili kuleta utaratibu na mvuto kwa wateja. Duka lenyewe ni kubwa na safi mno.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti tofauti, kama vile sabuni, mikate, maziwa na kadhalika. Waliopanga laini ni wanunuzi ambao wanangoja kulipia bidhaa zao, ili wakaweze kufungiwa.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali na sehemu hii imepangwa vinywaji ambavyo ni vya aina tofauti kulingana na bei na aina ya kinywaji kilicho ndani. Huvutia sana wateja.

Hili ni duka kubwa la kuuzia bidhaa tofauti kama vile: vinywaji, sabuni, vyakula na kadhalika. Sehemu hii ni ya wateja kupanga laimi ili wakaweze kuhudumiwa na kulipia bidhaa zao.

Hili ni duka la kuuza bidhaa tofauti tofauti kama vile, nafaka, ndizi, tomato , vitunguu ,viazi, machungwa, maji, na vinywaji aina mbali mbali.

Hili ni soko kubwa la kuuza bidhaa tofauti tofauti. Moja wapo ya vitu ambazo zinauzwa hapa ni matunda, ikiwemo nanasi. Nanasi hizi zimepangwa vizuri kwa laini ili kuvutia wateja wanapoingia, ili waweze kuzinunua.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti tofauti, na sehemu hii imepangwa keki na mikate, soda na vinywaji vya aina tofauti, nyama, samaki na kadhalika.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti na sehemu hii imepangwa vikombe ambavyo vina michoro tofauti. Vyote vimepangwa vizuri kwenye rafu kwa mpangilio na kwa utaratibu ili kuvutia wateja.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti tofauti kama vile mikate, keki, maziwa, soda, maji, na kadhalika ambazo zimepangwa vizuri ili kuleta mvuto kwa wateja.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali na sehemu hii imetengwa na kuwekwa vinywaji ambavyo ni soda na sharubati za kampuni tofauti. Zimepangwa vizuri ili kuleta mvuto kwa wateja.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile tomato , tangawizi, vitunguu saumu, ndizi, vitunguu, viazi vitamu, viazi na kadhalika.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti kama vile mikate, keki, maziwa na vinywaji vya aina tofauti ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu ili kuleta mvuto kwa wateja.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofautitofauti kama vile mikate, matunda, mboga, sabuni ,mafuta na kadhalika. Sehemu hii imepangwa siagi ambao hutumika kupaka kwa mikate.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti, na sehemu hii imetengwa na kupangwa baiskeli na magari ya watoto zote zikiwa za miundo na rangi tofauti, zimepangwa kwa utaratibu ili kuvutia wateja.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti kama vile michele, sukari, chumvi, vinywaji vya aina tofauti, viungo vya aina tofauti, mikate, vikapu, na kadhalika.

Hili ni duka kubwa linalouza matunda tofauti tofauti kama vile ndizi, maembe, machungwa, machenza, avakado, tikiti maji, parachichi na kadhalika.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali na sehemu hii imepangwa mikate, keki, biskuti, maziwa na kadhalika. Zimepangwa vizuri na kwa utaratibu ili kuleta mvuto kwa wateja.

Hili ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali. Na sehemu hii imepangwa michele, sukari, chumvi, nafaka na kadhalika, ambazo zimepangwa vizuri kwenye rafu ili kuleta mvuto kwa wateja.

Hili ni duka kubwa linalo uza vitu tofauti na sehemu hii ni ya kuuza vinywaji. Ni vya aina tofauti na bei yake ni tofauti .Vimepangwa vizuri kwenye laini ili kuvutia wateja.

Hili ni duka kubwa linalouza vitu mbalimbali na sehemu hii iliyotengwa inauza keki, mahamri, mandazi, vinywaji aina mbalimbali na kadhalika.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofautitofauti na sehemu hii imepangwa vitu kama ndoo, vifagio, chupa za maji, miavuli, blanketi, nguo tofautitofauti na kadhalika.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tifautitofauti na mfanyakazi huyu anapanga bidhaa hizi vizuri na kwa laini, ili wateja wasipate wakati mgumu wanapotembea wakitafuta vitu wanavyohitaji.

Hili ni duka linalouza bidhaa tofauti tofauti, na sehemu hii imepangwa miswaki na dawa ya meno. Zote zikiwa za rangi na aina tofauti tofauti. Isitoshe, pia bei ni tofauti.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti na sehemu hii imepangwa peremende, mikate, biskuti, maji, mafuta ya kupika na vinywaji aina mbalimbali.

Hili ni duka la kuuza mikoba na mapambo tofauti tofauti za wanawake zote zikiwa zimepangwa vizuri na kwa laini kwenye rafu ili kuleta mvuto mzuri kwa wateja watakapoingia.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa mbali mbali na sehemu hii imepangwa vinywaji ambavyo ni vya aina tofauti na vimepangwa vizuri kwenye rafu kulingana na bei na aina ya kile kilicho ndani

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile mikate, keki, ndizi, viazi, maembe, machungwa, limau, machenza, vitunguu, tomato na kadhalika.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti na eneo hili lililotengwa linauza nafaka kama vile mchele, maharage, pojo, unga za aina tofauti tofauti na kadhalika.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti, ikiwemo vyakula na vinywaji. Sehemu hii ni ya vinywaji ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu ili kuleta mwelekeo na mpangilio mzuri kwa wanunuzi.

Hili ni duka kubwa linalouza vyakula, vinywaji na bidhaa tofauti .Vyote hivi vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu ili kuleta utaratibu na kurahisisha kazi ya wanunuzi.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti ikiwemo vyakula kama vile mikate, keki, matunda, nafaka mbalimbali na kadhalika. Bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri ili wanunuzi wawe na wakati mwepesi wanaponunua vitu.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofautitofauti, ikiwemo vyakula. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu ili kuleta mwelekeo na mpangilio mzuri kwa wanunuzi, ili wawe na wakati mwepesi wanaponunua vitu vyao.

Hili ni duka kubwa la kuuza vinywaji. Vinywaji hivi ni vya aina tofauti tofauti, na vimepangwa kwenye rafu kulingana na bei, na aina ya kinywaji kilicho ndani. Duka hili ni kubwa na safi sana.

Hili ni duka kubwa la kuuza vinywaji. Vinywaji hivi ni vya aina tofauti tofauti na vimepangwa kwenye rafu kulingana na bei na aina ya kinywaji kilicho ndani. Duka hili ni kubwa sana na safi mno.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa zilizo hapa mbele zinaonekana kuwa ni sabuni zilizoshukishwa bei ili kuvutia wateja. Kando yake kunazo nyama ambazo zimepangwa vizuri ili pia kuvutia wateja kuzinunua.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti tofauti , ikiwemo unga, majani, sukari, chumvi, na kadhalika. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu ili kuleta mwelekeo na mpangilio mzuri kwa wanunuzi, ili wawe na wakati mwepesi wanaponunua vitu.

Hili ni duka kubwa la kuuza vitu. Eneo hili lililotengwa ni la jokofu na mashine za kufulia. Zote hizi zikiwa zimepangwa vizuri kwa laini na kwa utaratibu huku kila moja ikiwa na bei yake.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti tofauti kama vile sukari, sabuni, vyakula na kadhalika. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu ili kuleta mwelekeo na mpangilio mzuri kwa wanunuzi ili wawe na wakati mwepesi wanaponunua vitu.

Hili ni duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti tofauti kama vile viatu na mabegi. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwa laini ili kuleta mpangilio. Bidhaa hizi pia zimewekwa bei yake kulingana na aina ya bidhaa hiyo, ili kurahisishia wateja kazi yao.